Chumba cha maonyesho chenye magari kadhaa, yanaoneka kuwa ya kifahari na ya kisasa, yameegeshwa kwa mpangilio, moja la buluu angavu liko kati kati na taa zake za mbele zimewashwa.

Wauzaji wamepanga matunda sokoni kama machungwa, ndizi, nanasi, tikiti maji huku mmoja wao akiwa ameshika tama.

Tangazo la bima. Kichwa cha habari kinasema Get Insurance from Comfort of your Phone . Chini yake kuna kauli mbiu Insurance Rah-Easy . Mkono wa mtu ukiwa umeshika simu ya mkononi yenye skrini inaonyesha programu.

Tangazo la bima ya ajali binafsi kutoka kampuni iitwayo Shimini Insurance. Kuna mwanamke mwenye nywele zilizotimia, amevaa nguo za kijani, akiwa ameketi na kutabasamu. Juu ya picha kuna #WeDoItALotBetter.

Wauzaji wamepanga bidhaa zao zikiwemo matunda kama ndizi na tikitiki maji kando ya barabara. Mmoja wa wachuuzi amekaa akisubiri wateja huku matatu na tukutuku zinapita.

Safu ndefu ya magari ya aina, miundo na rangi mbalimbali, ingawa mengi yanaonekana kuwa na rangi nyepesi kama nyeupe, fedha na beige . Yameegeshwa kwa mpangilio vizuri. Yanaonekana kuwa mapya au yametunzwa vizuri.

Mtaa wenye majengo ya biashara kuna mtu aliyesimama akiwa amevalia fulana nyeupe na suruali ya kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna kibanda chenye maandishi Photocopy , Auto Spares na Mpesa pamoja na namba za simu.

Mwanamume akiwa amevaa shati jeupe akimimina maziwa kwenye kikombe chenye rangi ya machungwa. Nyuma yake kuna mashine kadhaa za kuuza maziwa, zikionyesha huduma ya kujihudumia. Eneo linaonekana kuwa safi na la kisasa.

Magari kadhaa yanaonekana yakiwa yamepangwa safu mbili pande zote za barabara pana katikati. Yanaonekana kuwa mengi yana rangi nyeusi iliyokolea yakiwa sedani , ikionyesha magari ya kisasa.

Tangazo la bima kutoka kampuni ya, Madison Insurance lina kichwa kinachosema, We Understand, na ujumbe, The Importance of Protecting your Loved Ones, Buy a Personal Accident Insurance Today.

Mteja aliyevaa shati ya kijivu na suruali ya samawati ako katika harakati ya kuangalia viatu vya wanawake vyenye maridadi vilivyopangwa na wachuuzi sokoni.

Bango la tangazo la kampuni ya bima iitwayo Nelfare Insurance. Inatangaza bima ya Contractors Oil Risk. Baadhi ya hatari zilizotajwa hiyo inatoa ulinzi ni pamoja na earthquake windstorm, flood, bad workmanship, fire, lightning, explosion .

Mtu ameshikilia noti tatu kwa mkono wake wa kushoto, moja ya shilingi hamsini, mia mbili na mia huku kando yake kuna kinanda cha kielektroniki.

Magari matatu ya kisasa, yakiwa yameegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. La kwanza upande wa kushoto likiwa na rangi nyeupe. Sakafu inaakisi mwanga ikionyesha kuwa ni laini na inang'aa.

Sehemu ya kuuzia bidhaa ikiwa na mananasi kadhaa yaliyopangwa juu yake na mengine yakining'inia au yakiwa yameegeshwa kwenye nguzo. Pia kuna matunda au mboga zingine zilizowekwa hapo kando.

Mandhari ya ghala. Marundo ya magunia makubwa ya nguo yaliyofungwa kwa kamba nyeusi zimebanwa sana na zinaonekana kuwa za mitumba zikiwa na rangi na mifumo mbalimbali.

Soko lenye shughuli nyingi au barabara ya biashara kuna maduka yenye bidhaa mbali mbali watu wakifanya biashara na kupita. Viti na meza zilizowekwa nje zikiashiria maeneo ya kukaa au kukula.

Vikapu vingi vilivyojazwa aina mbalimbali zikiwemo mboga za majani, matunda na nafaka, zikiwa na rangi angavu kama vile nyekundu, kijani na kahawia. Watu na miavuli wanaonekana kwa nyuma.

Soko la kuuzia bidhaa. Kuna rungo la matunda na mboga zilizopangwa kwenye meza. Pia chandarua zinatumika kulinda vitu kutokana na jua. Kwa nyuma kuna nguo zilizoning'inia zinazouzwa.

Bango la matangazo ya bima ya gari, inaonesha gari la rangi ya njano lenye neno taksi juu yake, likiwa na mwanamke aliyevaa suti nyeusi amesimama karibu na mlango wazi.

Magari yaliyopakiwa, moja likiwa karibu na jengine. Gari lililo mbele ni la sedani ya kisasa, labla yenye rangi ya fedha au kijivu. Gari ya nyuma halionekani wazi.

Magari ya kisasa na ya kimichezo yenye rangi tofauti kama vile nyeupe, chungwa na nyeusi yaliyoegeshwa ndani ya jengo au karakana kubwa labda mahali pa maonyesho ya magari.

Noti za pesa za Kenya zikiwa zimetawanyika juu ya meza ya rangi ya kahawia. Noti zinazoonekana ni pamoja na zile za shilingi ya elfu moja, mia tano na mia mbili. Hii inaashiria utajiri au kiasi kikubwa cha pesa taslimu.

Mkono wa mtu ukishikilia noti mbili za pesa za shilingi elfu moja za Kenya. Zina rangi ya zambarau na zina picha ya tembo. Pembeni kuna simu ya mkononi ya zamani.

Safu ndefu ya magari mapya meupe yakiwa yameegeshwa. Labda karibu na kiwanda cha magari, bandari au kura ya kuuza magari. Yote yanaonekana kuwa ya aina moja. Anga lina bluu angavu na mawingu meupe meupe.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya zimepangwa kwa namna zinazoonekana wazi kama ni yake na mahandishi ya Kenya. Hii inaonyesha kiasi kikubwa cha pesa hizo.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika simu janja, skrini inaonekana wazi ikionyesha program mbalimbali zilizopangwa kwa grini ya duara za rangi tofauti, hali hii inaweza kuashiria matumizi ya simu kwa burudani ama shughuli zingine za kidijitali.

Bidhaa za sokoni zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao. Kuna aina tatu zinazoonekana wazi: viazi huku kushoto, vitunguu katikati, nyanya kulia.